Nyumba zenye zinakaa shule ,shule ni nyumba kubwa sana, refu. Kando kidogo kuna mlango yenye imefunguliwa, mlango nyekundu, tena hii ni nyumba iko na dirisha za juu sana na ni kidogo sana.

Nyumba, nyumba ya gorofa tati , kuna ya chini ya katikati na ya juu kabisaa. Tena ni nyumba zenye zikona mlango zenye zinafanana, kila mlango ikona kitu yenye imeekelewa kwa mlango, tena ikona madirisha zilizo juu, na tena ni madirisha dogo dogo sana kama za choo.

Miti iliyoonekana hapa ya simiti iko na imeonekana kama iko na karatasi iliyo wekelewa, kwa hiki karatasi pia kuna maandiko zimeandikwa High school office na kuna mahali imeonyesha ni wapi mahali mtu unataka kuenda.

Kati ya hawa watatu moja ambaye ako katika amefalia nyekundu ako sawa anaonekana kuwa ni kuwaooea hawa malezi kwa wale ambao wako kando kando pia watu walemavu wameshika vijiti vyao Kila mmoja wao akona mguu moja.

Watu watatu wanaume ambayo wako mbele, mbele yao tunaona moja akiwa amekalia kwa jahazi, wengine wawili wakiwa wamesimama, tena maji enye inateremka.

Watu hao wenye wanakimbia kwa hili picha linaloonekana ni watu, tunaona ni watu ambao wanakimbia. Tena tunavyoona tena ni watu ambao wamevalia nguo tofauti tofauti tukiona kuna yenye imeandikwa Kimani, kuna nissan , kwa huyu Kimani kuna Kenya, tena kuna Santos.

Inaonyesha watu wawili mmoja akiwa amelala mwingine akiwa ameinama karibu na mwingine. Wanaonekana kuwa wamevaa nguo zao za kukimbia vile walivyo vaa. Nyuma yao kidogo tunaona kuna kitu imeandikwa neo na wameandika nne.

Huku Ili iliyokawia mara mingi, tunaona Kuna vitu kama mafaeli kama malaptop iliyowekelewa ndani kwa hizi masanduku Kila laptop na sanduku lake.

Hapa imeandikwa KSDC Kenya Society for Deaf Children Dechi Hearing center . Tena hapo nje kuna bendera la Kenya , kando kando tena kuna baloons zenye zimewekwa kando kando.

picha hili lenye iko kwa hapa yenye tumeonyeshwa ni karatasi yenye imefunguliwa. Kwa hili karatasi tunaona kuna vitu kuna mapicha zinaonekana. Tunaona watoto, tunaona mwenye anachota maji, tunaona wenye wamekaa. Tunaona pia hapo mbele juu kidogo imeandikwa Family needs and wants. were family needs are meet .

Tunaona watu wengi wao wamevaa nguo zilizo fanana, nguo nyekundu wakiwa wanawake na wanaume. Mmoja aliye mbele ameshika bendera ya Kenya, walio katikati wameshika bendera ndogo ndogo pia za Kenya. Kuna wenye wamesimama nikama kiti yenye hao wengine wamekalia wanasukuma wenye wamekaa.

Wachezaji, wachezaji wanaonekana walikuwa wanapiga picha, katikati yao ni kiongozi Mike Mbuvi Sonko, tena tuaona wengi wao wamevalia nguo zenye zimeandikwa Kenya, tena wengi wao kuna wenye wamekaa na kuna wenye wamesimama.

Amekaa hapa, amevalia nguo nyekundu juu. Tena tunaona ameshika nguo yake akiwa ameangalia upande mwingine. Kando yake kidogo, tunaona vitu za kufanyia mazoezi, na tena tunaona huyu mama ni kama ametoka kufanya mazoezi hilo.

Nyumba imeonekana kama ni darasani. Viti vilizowekelewa ndani vimepangwa vizuri. Kuna viti, kuna meza kwa kila kiti. Kuna madirisha kubwa kubwa na pazia zilizofunguliwa. Tena tunaona mbali kidogo, tunaona tarakilishi zilizopangwa.

Huyu anaonekana ameanguka kwa vumbi. Miguu zake zinaonekana kua zimeamsha vumbi sanaa. Hapa ni kiwanja vile tunaiona mbali kidogo kuna viti. Kwa hili kiwanja mbali kidogo pia kuna nyumba.

Tunaonyeshwa kitabu, kitabu yenye imewekelewa kwa meza, ni vitabu mingi sana aina moja mbele zao, juu ya hili kitabu imeandikwa long horn compuer science leaners book, grade 7 .

Huyu mtu anaruka ameruka juu hapo kwa kiwanja. Kiwanja iliyo hakuna mtu ni yeye pekee yake kwa hili kiwanja. Kiwanja kubwa inaonekana kwa mbali ni ya Kenya vile tunavyoona rangi, tena tunaona amewekelea nguo yake kando.

Hili bao yenye imeonyeshwa na hapa ni penye wameandika fire assembly point na kuna arrow inaonyesha hiyo fire assemly point .Nyuma ya hili bao ni tanki kubwa ya maji.

Kwa hili picha tunaona tumepewa kitabu hili tunaona maua imechorua, tena juu yake kidogo imeandikwa high richard junior English two new edition .

Watu wawili ambao wanaonekana Kwa hili picha. Watu hao wamevalia nguo za waendeshaji baiskeli .Wanakaa kuwa wako kwa mashindano vile tunaona wakingangana kuenda mbio wakiwa Kwa mabaiskeli zao ambazo zimefanana na wamevalia nguo ambazo zimefanana.

Karatasi iliyowekelewa kwa ukuta kuna maandiko zimeandikwa kwa hilo karatasi. Pia kuna vijoro. Tunaona mnyama mwenye amesimama chini ya hii picha mchoro ya hapa. Tena juu juu yake kando kando pia kuna mchoro ya wanyama. Kuna maandiko iliyochu kabisa Our forest our future .

Hii ni ubao yenye imeonekana kwa ukuta ni ubao nyeupe, kuna maandiko zenye zimeandikwa kwa hii ukuta, Kk,Kenya, Kennedy, Kyle, Kevin my hand is juu kidogo imeandikwa January, february, march tena kuna kitu iliyo kando.

Inaonyesha ukuta kwa hii ukuta kuna karatasi zimewekwa kwa ukuta tena kwa zile karatasi kuna maandiko kwa kila karatasi, juu limeandikwa days of the week , sunday, monday, tuesday, wednesday, thursday, friday and saturday

Kwa hili picha tunaona vile kuma mlango, kwa hili mlango tunaona kuna karatasi kubwa sana lenye iko na maandiko welcome when you enter this room learning on cooperation is expected. Your positive attitude and mutual respect are part of everything we doa hizo ni vitu zilizoandikwa kwa hii mlango.

Hii ni nyumba, hii inaonekana ni darasani ama ni shule. Tumeonyesha mlango zenye zinaonekana ni mlango mbili. Hapo nje wamechora wanyama nje ya hizi nyumba. Tena kwa mlango ya mmoja nyekundu iliyo karibu tunaona wameandika maandiko za shule.

Hii ni mbao yenye iko mbao nyeupe , kwa huku juu ya mbao imeandikwa Monday 24th February 2025 imeadikwa how did Samuel respond when God called him? kuna April kuna may .

Kwa hili lango yenye tumeonyeshwa kuna maandiko, kuna karatasi na kuna kitu iliyo juu yenye iko na maandiko imeandikwa chemistry lab, biology lab ,katikati pia kuna kitu imewekelewa karatasi iko na maandiko wear a mask .

Tumeonyeshwa hapa ni kitabu, kwa hili kitabu wamefungua katikati nambari 47 mahali tunaona kuna michoro ya watu wenye wamesimama, imeandikwa rules for skin care, keep clean upande mwingine imeandikwa something to do .

Inakaa ofisi, kuna tarakilishi mbili zilizo kwa meza, kuna vitamba tatu, kuna vitabu zenye zimepangwa. Vitabu hizi inakaa vitabu tofauti tofauti vile tunavyoona.

Hapa kuna dawati mbili na kiti moja, dawati moja inaonekana kuwa imevunjika ama imeharibika juu kidogo, kuna kiti yenye imeonekana kidogo inaonekana kuwa chini ya hili dawati, kando kidogo tunaona dirisha iliyo na pazia zimefanana mbili.

Baiskeli iliyo katikati ya barabara, kuna mtu juu yake anaonekana kuendesha baiskeli. Huyu mtu ako na mguu mmoja vile tunavyoona huku kwa ile picha. Kando ya hii picha ni msitu ilivyoonekana kuna miti mingi.

Kwa hili picha tunaona kuna bao lenye limeandikwa, iko na maandiko mingi sana kwa hili pande juu yake tunaona in our school we obey rules, we are family kuna maandiko we work as a team tena kuna maandiko we chase our dreams .

Mtu hapa ameshikilia mkono yake ameeka mguu yake pande ingine, upande na mwingine upande ingine, nyuma yake kuna vitu zenye ni za mazoezi, chini imeandikwa Hellen Wawira nationality Kenya, date of birth April 1992 sport power lifting .

Hapa tunaona ubao whiteboard ,tena kwa hili ubao kuna maandiko imeandikwa KK,K kubwa na K ndogo, tena kuna mahali imeandikwa Kenya Kennedy, juu yake tena kwa ubao kuna maandiko, tena tunaona kuna mchoro mingi tena chini yake tunaona kuna kiti.

Tunaonyeshwa kitabu. Kitabu yenye imeandikwa health, safety and manners reader 2 . Tena kuna michoro zinachorwa, mtoto mvulana mwenye ameonyesha uzi yenye ameekelea kwa meno yake . Mwingine ni mama mwenye anaonekana ni kama kuna kitu anafunga kwa mtoto na msichana mwenye tunaonyeshwa kuna kitu ameshikilia.